Chupa yenye picha ya mbwa na maandishi yakitoa maelezo ya dawa au virutubisho muhimu, jambo linalowezesha wafugaji kupata wanyama wa matibabu sahihi na kuimarisha afya zao.

Bidhaa nyingi zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu, zikihudumia mahitaji mbalimbali ya wafugaji, na kuimarisha afya ya wanyama, kwa kutumia dawa na virutubisho bora.

Wauzaji waliovalia sare rasmi wamesimama kando ya magunia ya pembejeo za kilimo na mifugo. Wakitoa huduma na bidhaa kwa wakulima na wateja wengine katika eneo hilo.

Kifungashio chenye picha ya mbwa na maandishi yakitoa maelezo ya dawa au virutubisho muhimu, jambo linalowezesha wafugaji kuwapatia wanyama wao matibabu sahihi na kuimarisha afya zao.

Mkulima aliyevalia vazi maalumu amebeba mbolea akiwa na tabasamu, anaelekea shambani baada ya kununua pembejeo bora, kutoka kwenye duka la mifugo na kilimo.

Sanduku la chupa lenye picha ya paka na mbwa, pamoja na maandishi ya milimita thelathini, linahakikisha matumizi sahihi na ubora wa dawa kwa wanyama, hivyo kuwasaidia kulinda afya zao.

Makabati ya vioo dukani yanamakasha na chupa zilizopamwga kwa uangalifu, sehemu ya bidhaa ya kilimo na mifugo. Hivyo huleta urahisi wa kuhifadhi na kulinda bidhaa dhidi ya vumbi na uharibifu.

Kifungashio chenye maandishi ya maelekezo na picha za wanyama wawili, husaidia watumiaji kuelewa namna sahihi ya kutumia dawa hiyo, hivyo kuongeza ufanisi na usalama wa matumizi bora.

Wafanyakazi waliovalia sare rasmi wanakusanya mbolea kwenye kifusi, wakihakikisha usambazaji wa mbolea kwa wakulima unafanywa kwa ufanisi na kwa wakati.

Kichupa na kifungashio kidogo kilichotengenezwa na kampuni ya kaniflo, kina picha zenye wadudu na wanyama na ndege waliochorwa.

Kichupa chenye rangi ya kuvutia kimebandikwa maandishi yanayofafanua umuhimu wa dawa hiyo kwa wanyama, hii huleta faida na kudumisha afya zao.

Watu walioko ndani ya banda lenye bango kubwa lililo andikwa "osho" unapata dawa na ushauri wa mifugo na kilimo, huku bango likiwa na faida ya kutoa taarifa sahihi na kuongeza uaminifu wa huduma hiyo.

Ndani ya chumba kidogo, makopo yamepangwa kwa utaratibu juu ya meza, yakidhihirisha dawa na virutubisho kwa ajili ya Mifugo.

Bidhaa za kampuni ya ashidox zilizo kwenye kasha na chupa ndogo zinapatikana katika sehemu ya dawa za mifugo zikihakikisha mifugo inapata matibabu bora na kulindwa dhidi ya magonjwa.

Wafanyakazi wakipakia mbolea kwa umakini kwenye magunia ndani ya kiwanda, ili kusaidia na kuongeza uzalishaji wa mazao kwa virutubisho bora vinavyohitajika shambani.

Mfuko wa mbolea ya asili umeandikwa taarifa muhimu, ukitoa suluhisho la kuongeza rutuba ya udongo na kusadia wakulima kupata mazao bora.

Chupa yenye nembo ya ng’ombe na maelezo, kinaonyesha kuwa ni dawa salama na bora kwa afya mifugo.

Karoti nyingi zilizovunwa zimekusanywa na mkulima, jambo linalisaidia kuhifadhi ubora wa mazao na kuongeza faida kwa kuuza sokoni kwa wateja wengi.

Wakulima wamekusanyika shambani, wakisaidiana kupanga viazi walivyovuna na kuviweka kwa mpangilio mzuri, ili kuviandaa kwa mauzo na kuongeza kipato chao.

Wakulima wanakusanya kahawa kwa uangalifu na kuziweka kwenye magunia tayari na kusafirishwa na kuuzwa kama zao la biashara lenye thamani, ili kuweza kujiongezea kipato chao.

Mikungu mingi ya ndizi iliyovunwa shambani imepangwa vizuri na wakulima, hatua inayosaidia kuhifadhi ubora wa mazao, na kuongeza thamani yao sokoni.

Wakulima wanapanga mahindi yaliyovunwa kwa uangalifu, hatua inayosaidia kuhifadhi ubora wa mazao na kuongeza faida katika soko la kibiashara.

Wakulima wengi wanavuna maparachichi, kutoka kwenye miti na kuyapakia vizuri kwenye vyombo vyake. Hatua inayosaidia kuhifadhi ubora wa mazao, na kuongeza faida katika soko la kibiashara.

Vitunguu vingi vimekusanywa baada ya mavuno shambani, vikiwa tayari kwa usafirishwaji na kuuzwa katika soko la mazao la kibiashara ili kuongeza kipato.

Mwanaume wa makamo anabeba mkungu uliyojaa ndizi mbivu, jambo linalodhihirisha bidii ya wakulima, katika kuhifadhi na kusafirisha mazao kwa uangalifu ili kujiongezea kipato.

Shamba lenye zao la vitunguu vilivyoanza kukomaa katika udongo, jambo linalodhihilisha mafanikio ya kilimo na kuongeza mapato kwa wakulima kupita soko la mboga za majani.

Wakulima wanavuna mahindi kwa bidii na kuyapakia kwenye matenga yao shambani, kwa ajili ya kuuza kama zao kuu, ili kuweza kujiongezea kipato chao na kukuza uchumi wa familia zao.

Viazi vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri shambani, husaidia wakulima kulinda ubora wa mazao na kuongeza thamani yao ya kibiashara huku ikiwapatia kipato kikubwa.

Viazi vingi vilivyovunwa na wakulima vimekusanywa vizuri shambani. Jambo linalosaidia kuhifadhi ubora na kurahisisha usafirishaji na kuongeza faida katika biashara ya zao hilo.

Shamba kubwa lenye Mahindi na Matikiti maji yaliyoanza kukomaa yamepangwa vizuri, huchangia mavuno bora nakuongeza tija katika zao la biashara.

Wakulima wanachunguza kwa uangalifu viazi vilivyovunwa na kuwekwa ndani ya gunia. Wakihakikisha ubora wa mazao, kabla ya kuuza sokoni.

Mgomba ndani ya uzio ukiambatana na miti mingi pembezoni, hutoa ulinzi bora kwa mazao na hivyo kuongeza tija katika kilimo cha kibiashara.

Nyanya nyingi zilizovunwa na kukusanywa pamoja zikidhihirisha mavuno bora na kurahisisha usafirishaji, hivyo kuongeza thamani na kipato wa mkulima.

Mkulima anachambua na kupima kahawa kwa uangalifu kisha kuziweka kwenye gunia na ndoo kwa ajili ya usafirishaji, akijiandaa kwa hatua za mauzo sokoni.

Mkulima amezungukwa na mashamba ya mapapai huku akichuma papai moja zuri kutoka kwenye mti. Hii hutoa mazao yenye thamani ya juu na kuongeza kipato kwa wakulima.

Vitunguu vingi vilivyovunwa vinamwagwa chini na kukusanywa kwenye fungu kubwa, tayari kuandaliwa kwa usafirishaji kama zao la biashara linaloongeza pato na uchumi wa jamii.

Mkulima anapanga kwa makini karoti zilizovunwa kwenye magunia tayari kwa kusafrishwa. Hii husaidia kuhifadhi mazao vizuri na kuongeza kipato kupitia bidhaa zenye ubora.

Nyanya zilizovunwa zimepangwa kwa utaratibu ndani ya vyombo maalum shambani, zikiwa tayari kusafirishwa kama zao la biashara ili kuongeza uchumi.

Mwanamke amesimama karibu na mgomba wenye ndizi nyingi zilizokomaa, anapata faida kubwa kupitia mauzo. Jambo linaloongeza kipato na kuimarisha uchumi wa familia yake kwa ujumla.

Wakulima wamebeba ndoo zilizojaa kahawa wakizimwaga na kuziweka kwa pamoja, jambo linalo saidia kuhifadhi ubora wa kahawa na kuongeza ufanisi wa usafirishaji katika biashara la zao hili.

Wakulima wanavuna viazi kwa bidii shambani wakiviweka kwa makini ndani ya ndoo tayari kwa usafirishaji kwenye masoko ili kuweza kujipatia kipato chao halali.

Wakulima wanapakia vitunguu vilivyovunwa kwenye gari kubwa, wakijiandaa kuvifikisha sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato katika zao hili la kibiashara.

Viazi vimepangwa ndani vyombo maalumu shambani, huku wakulima wakiendelea kuviandaa kwa usafirishaji ili kuongeza thamani ya mazao na kurahisisha mauzo sokoni kwa faida zaidi ya wakulima.

Mwanamume amesimama kando ya makabichi yaliyopangwa chini kwa utaratibu. Jambo linalorahisisha ukusanyaji na usafirishaji wa mazao ya biashara na kuongeza kipato chake.

Nyanya zilizokomaa kwenye miti ya shamba kubwa zinawalisha mazingira na kuonyesha mafanikio ya kilimo cha kibiashara katika mazao bora.

Mimea imepangwa kwa mpangilio mzuri shambani na mabomba ya umwagiliaji yakipita katikati yao, huku mkulima akiangalia ili kuboresha uzalishaji wa mazao ya biashara.

Migomba michanga iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, inaashiria uwekezaji wa mazao ya biashara na matarajio ya mavuno bora hapo baadaye.

Wakulima wako ndani ya banda wakiweka ndizi kwenye vyombo maalumu, hatua inayosaidia maandalizi bora ya mazao ya biashara na kuongeza ubora wa mauzo sokoni.

Wakulima wapo shambani wakivuna Mahindi kwa bidii, na kuyakusanya kwa mpangilio tayari kwa usafirishaji, Hii huwasaidia kuongeza kipatochao katika masoko.

Mkulima anachuma kahawa kwa bidii, akiweka matunda yake ndani ya chombo maalumu kwa ajili ya usafirishaji na usindikaji zaidi, ili kuweza kujipatia kipato chake.

Vitunguu vingi vilivyoanza kustawi shambani na mabomba yanayopita katikati yao hurahisisha umwagiliaji hivyo huongeza tija na ubora wa zao la biashara masokoni.

Mkulima anaangalia kwa makini miche iliyo na mimea na iliyostawi vyema, hatua inayohakikisha mazao bora na kuimarisha kipato chao.

Wakulima wanapita shambani wakitazama mimea iliyochanua kwa uangalifu, hatua inayowasaidia kubaini afya ya mazao na kuchukua hatua stahiki za kilimo.

Banda kubwa la kisasa lenye mimea iliyopangwa na kustawi vizuri inadhihirisha jitihada za wakulima katika kutumia mbinu bora za kilimo.

Katika shamba kubwa, mimea inayokua kwa afya nzuri, imezungukwa na mabomba ya maji; yanayowezesha kilimo endelevu kwa wakulima na kusaidia ukuaji wa mazao.

Maparachichi yamepangwa kwa uangalifu ndani ya vyombo maalumu na wakulima wakiwa shambani. Hii huwezesha usafirishaji rahisi wa mazao, na huongeza ubora wa bidhaa sokoni.

Mimea inayostawi shambani, imesimama vyema karibu na mabomba ya maji yaliyopangwa kwa mpangilio wa kisasa, husaidia ukuaji wa mazao.

Miche mingi imepangwa vizuri ndani ya kifaa maalum cha kilimo, hali inayo rahisisha upandaji wa mimea kwa ufanisi na kuongeza kasi ya uzalishaji shambani.

Kifaa cha kisasa cha kilimo, kikilima ardhi kwa ufanisi mkubwa ili kuongeza kasi ya maandalizi ya shamba na kupunguza nguvu kazi ya binadamu.

Kifaa cha kisasa cha kilimo ,kinaendeshwa na mkulima huku kikilima ardhi kwa ufanisi mkubwa, ili kuongeza kasi ya maandalizi ya shamba na kupunguza nguvu kazi ya binadamu.

Banda lililo na vifaa vya kisasa vya kilimo, huku mimea iliyojipanga imestawi vizuri, jambo ambalo huongeza ufanisi wa kazi shambani na kuongeza uzalishaji wa mazao kwa wakulima.

Trekta kubwa liliongunganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo linarahisisha kazi shambani, jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno kwa wakulima.

Kifaa cha kisasa cha kilimo kinaendeshwa na mkulima, huku kikilima ardhi wa ufanisi mkubwa. Ili kuongeza kasi ya maandalizi ya shamba, na kupunguza nguvu kazi ya binadamu.

Trekta kubwa lililounganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo, kinarahisisha kazi shambani. Jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno na kipato kwa wakulima.

Shamba la tunda la msitu limejaa matunda yanayokomaa kwa utaratibu, likitumia kifaa maalumu cha kuvunia ili kuongeza tija ya kilimo kwa ufanisi.

Mimea imekua vizuri ndani ya kifaa cha kisasa cha kilimo, kinachorahisisha na kuimarisha uzalishaji shambani na kuboresha shughuli za wakulima.

Mboga za majani zilizochanua ndani ya kifaa cha kilimo, zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, huraisisha uzalishaji na kuongeza ubora wa mazao.

Nyanya zililzokomaa zipo kwenye shamba lenye kifaa cha kisasa cha kilimo. Hii huongeza tija kwa mkulima, na kupunguza gharama za kazi.

Kifaa maalumu cha kilimo kina andaa shamba kwa uangalifu, kikisaidia wakulima kuboresha uzalishaji wa mazao kwa ajili ya kilimo bora na endelevu.

Banda kubwa la kisasa lina mimea mingi iliyopandwa kwa utaratibu na kuanza kustawi ikidhihirisha matumizi bora ya vifaa vya kisasa vya kilimo.

Mimea mingi imepambwa kwenye vombo maalumu, jambo ambalo hurahisisha kilimo kwa kuongeza ufanisi wa uzalishaji ama mazao ya chakula.

Trekta linaloendeshwa katika shamba lenye majani mengi, husaidia kufanya kazi wa ufanisi jambo linaloongeza hasi ya shughuli za kilimo na tija kwa wakulima.

Kifaa cha kisasa kinakata majani kwa ufanisi mkubwa, kinasaidia wakulima kufanya kazi kwa haraka shambani, kikirahisisha shughuli za kilimo.

Trekta kubwa lilionganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo kinarahisha kazi shambani, jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno kwa wakulima.

Miche yenye mimea iliyostawi vizuri, imepangwa kwenye vyombo maalumu, jambo linalorahisisha ufanisi wa vifaa vya kilimo na kuongeza tija katika uzalishaji.

Mboga nyingi za majani zilizochanua ndani ya kifaa maalumu cha kilimo, zimepangwa kwa mpangilio mzuri ili kurahisisha uzalishaji na kuongeza ubora wa mazao sokoni.

Mkulima mmoja anaandaa shamba kwa kutumia kifaa cha kisasa cha kilimo, jambo linalorahisisha kazi kwa kuongeza tija na kupunguza muda wa maandalizi ya mashamba.

Mimea michanga imepangwa kwa ustadi katika kifaa maalumu cha kilimo, jambo linalorahisisha matunzo na kuongeza ufanisi wa uzalishaji shambani.

Mimea imeandaliwa kwa mpangilio mzuri ndani ya vifaa vya kisasa cha kilimo, ikisaidia na kuongeza ufanisi wa uzalishaji wa wakulima

Ndani ya bwawa la samaki wadogo, wakizungukwa na vifaa vya kisasa. Hatua inayosaidia kuongeza uzalishaji wa samaki, ufanisi na kukuza kipato cha wafugaji.

Samaki wanaovuliwa kwenye bwawa kubwa kwa kutumia kifaa maalumu, njia inayorahisisha uvunaji kwa ufanisi na kuhakikisha ubora wa samaki kwa ajili ya soko, na lishe bora kwa jamii.

Samaki wengi wakielea katika bwawa lililozingirwa na miti, huku wakifungwa wa kutumia mbinu za kisasa, jambo linaloongeza uzalishaji na kusaidia chakula bora wa jamii.

Samaki walioko ndani ya chombo kilichojaa maji maalumu, wanatunzwa kwa uangalifu ili kuhakikisha afya na ukuaji mzuri, jambo linaloongeza tija katika ufugaji wa samaki.

Samaki wawili wanaogelea kwenye maji safi wakidhihirisha afya njema katika ufugaji wa samaki, nakuleta ishara ya mafanikio makubwa katika sekta hiyo.

Samaki wa rangi ya bluu anaogelea ndani ya maji , jambo hili linaongeza kipato na ajira kwa jamii na husaidia kupata chakula bora.

Katika bwawa la kisasa samaki wengi wanakua kwa afya nzuri, ikisaidia na kuongeza mafanikio ya ufugaji wa samaki wa kibiashara katika mazingira bora.

Samaki mwenye rangi rangi nyingi, anaogelea ndani ya maji, hili jambo linaloongeza kipato cha mfugaji na kusaidia kupata chakula bora.

Samaki wengi wakizunguka kwa uhuru ndani ya maji safi jambo linaloongeza uzalishaji na kuchangia kipato kikubwa katika ufugaji huu.

Shambani kuna mahindi yaliyokomaa yamesimama wima kwa ustawi na yamefunikwa na majani ya kijani kibichi, yanayoashiria mavuno bora.

Mwanaume aliyevalia fulana akielekeza kuhusu miche iliyopangwa kwa mafungu vizuri chini, jambo linalosaidia kuhifadhi misitu na kuongeza ufanisi wa upandaji miti.

Kijana anaangalia na kuchunguza miche ya miti iliyopandwa kwa mistari, ikiwa imestawi vizuri ndani ya kitalu chenye mazingira ya kijani.

Watu kadhaa wakifanya kazi ya kuhudumia miche midogo ya miti iliyoandaliwa kwa mistari kwenye kitalu kilichozungukwa na miti mikubwa, jambo linalosaidia uhifadhi wa mazingira na kuendeleza msitu kwa njia sahihi.

Miche mingi imepangwa vizuri huku wakulima wakiikagua kwa umakini, wakihakikisha inakua kwa afya katika kilimo cha misitu.

Nje ya mabomba yaliyopangwa kwa utaratibu, mimea inakua kwa afya, ikikidhihirisha mafanikio ya kilimo cha maji.

Mkulima ndani ya banda la kisasa akiangalia kwa uangalifu mimea iliyopandwa na kuchanua kwa haraka. Jambo linalohakikisha matunzo bora na kuongeza mavuno kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji bila udongo.

Miche mingi ya mimea imepandwa kwenye mabomba ikitoa njia mbadala ya kilimo bila isiyotegemea udongo na kuleta mazao bora.

Mabomba marefu ya plastiki yamewekwa wima yakiwa na mashimo ya kupandia mimea, yameunganishwa kwa ustadi kwa mfumo wa kisasa wa kilimo bila kutumia udongo.

Mimea iliyopandwa kwenye masanduku yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri imeanza kustawi, jambo linaloongeza ufanisi wa kilimo bila udongo wa kutumia maji na kuhifadhi raslimali.

Miche mingi ya mimea iliyoanza kustawi ndani ya kifaa chenye mabomba, kinaendeshwa kwa mbinu ya kilimo bila udongo kwa kutumia maji, ili kurahisisha uzalishaji na kuhifadhi rasilimali maji.

Taa nyingi zimewekwa juu ya ubao wenye matobo mengi, ili kusaidia mimea kukua vizuri, katika shamba la kilimo cha maji bila kutumia udongo, na kuongeza virutubisho vya kutosha.

Mimea yenye rangi tofauti imestawi juu ya kisa maalum cha kulima cha maji, ikidhihirisha ufanisi na ubora wa mfumo huu.

Mboga za majani zimewekwa juu ya chombo maalumu katika kilimo cha mbolea maji, njia ambayo hurahisisha upatikanaji wa mboga zenye ubora bila kutumia udongo.

Mabomba mengi yaliyopangwa kwa mstari, ina mimea iliyostawi vizuri hii huonyesha ufanisi wa kilimo bila udongo kwa kutumia maji, jambo linalorahisisha matunzo na kuhifadhi rasilimali maji.

Mkulima anapanga vitunguu kwenye chombo kwa uangalifu, akitumia mbinu za kilimo cha kisasa, ili kuhifadhi ubora wa mazao na kuongeza tija katika uzalishaji wa kilimo cha viwanda.

Wakulima wanaangalia mimea, iliyostawi katika shamba lililopangiliwa vizuri hatua inayo ongeza mazao kwakutumia kilimo cha viwanda.

Mimea iliyoenea kwa wingi shambani, huku mkulima akitumia mfumo wa kisasa kuhakikisha mavuno bora, hatua inayochangia kuongeza kipato na usalama wa chakula kwa jamii.

Kuku wengi wako ndani ya banda kubwa wakihudumiwa kwa ustadi, ili kuhakikisha uzalishaji bora wa kilimo cha viwada na kuongeza ufanisi wa ufugaji wa kisasa wa kibiashara.

Shamba lenye miti ya nyanya ziliyo komaa na kupangwa kwa mpangilio mzuri huku katikati kukiwa na njia, jambo linalo rahisisha uvunaji na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kibiashara.

Nyanya zinachukuliwa kwenye kifaa maalum na kupangwa vizuri na wafanyakazi, husaidia kulinda ubora wa mazao na kuongeza ufanisi wa ukusanyaji katika kilimo cha viwanda.

Trekta katika shamba lenye miti iliyochanua na majani mengi, hii hurahisisha kazi nzito za kilimo na kuongeza uzalishaji wa mazao na kilimo cha viwanda chenye tija na ufanisi.

Ng’ombe wengi waliopangwa vizuri ndani ya banda wanalishwa malisho kwa ufanisi, jambo linaloongeza afya na tija katika kilimo cha viwanda.

Mimea imepangwa kwa mstari katika banda la kisasa na imechanua vizuri, jambo ambalo hurahisisha matundo na kuongeza uzalishaji wa kilimo cha viwanda.

Mimea inayoota na kustawi kwa afya njema katika shamba kubwa inaashiria jinsi kilimo cha kisasa kinavyoongeza uzalishaji katika masoko.

Shambani trekta limeegeshwa, tayari kwa kazi nzito za kuandaa ardhi kwenye kilimo cha kibiashara, likionyesha nguvu ya mfumo wa kisasa.

Ng'ombe wengi wapo ndani ya banda kubwa lililojengwa kwa uimara na lenye nafasi ya kutosha, hii huchochea uzalishaji wa maziwa na nyama kwa kiwango kikubwa na kwa ufanisi zaidi.

Wakulima wanavuna makabichi yaliyokomaa shambani, wakijiandaa na usafirishaji wa mazao sokoni ili kuweza kuongeza kipato chao halali.

Mimea imepangwa vizuri ndani ya banda ikiwa imeanza kuchanua na kutoa maua, hali inayothibitisha usimamizi bora wa kilimo cha viwandani na kuongeza tija ya mavuno.

Kifaaa maalumu kinawasaidia wafanyakazi kukusanya hoho kwa haraka na kwa usalama. Hivyo kurahishisha na kuongeza uzalishaji katika kazi za kilimo cha viwanda.

Magari makubwa mawili yaliyopo kwenye shamba kubwa la mpunga yanasaidia kuvuna kwa ufanisi, kuongeza tija na kupunguza kazi ngumu shambani.

Ngombe wengi waliopangwa ndani ya banda kubwa wakiwa wanaluishwa malisho, kupata lishe bora na mazingira safi; jambo linaloongeza uzalishaji na ubora katika kilimo cha viwanda.

Chini ya ardhi ya shamba kubwa, vitunguu vimewekwa kwa wingi tayari kwa hatua za uchakataji katika kilimo cha viwanda, na maandalizi ya usambazaji sokoni.

Wafanyakazi waliovalia sare maalumu, wanapanga kwa uangalifu maua yaliyovunwa, wakihakikisha yanabaki safi na yenye mvuto sokoni.

Makabichi yaliyostawi vizuri yamepangwa kwa mstari shambani, jambo linalorahisisha uvunaji na kuongeza tija pamoja na ubora wa mazao katika kilimo cha viwanda.

Wakulima wako ndani ya shamba lilipangwa kwa mpangilio mzuri, wakitunza mimea iliyokuwa na kustawi kwa ustadi kwa kilimo na mfumo wa viwandani.

Makabichi yaliyoanza kukomaa katika shamba lililoandaliwa kwa usahihi, yanadhihirisha mafanikio ya kilimo cha viwanda ili kuweza kuongeza uchumi wa nchi.

Mimea imepandwa kwa mstari kwenye shamba huku mabomba yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi, ili kurahisisha umwagiliaji wa mimea kwa ufanisi na kupunguza upotevu wa maji.

Maji yanatiririka kwa wingi kuelekea mashambani, kupitia mabomba ya umwagaji yakihakikisha mimea inapata unyenyekevu unaohitajika kwa kilimo bora.

Maji yanatiririka kwa wingi kuelekea mashambani kupitia mabomba ya umwagiliaji, yakihakikisha mimea inapata unyevu unaohitajika katika kilimo bora.

Mkulima anamwagilia mimea kwa uangalifu, hii husaidia mimea kukua vizuri na kuongeza mavuno shambani, bila kupoteza rasilimali.

Mabomba ya maji yaliyopangwa vizuri katika shamba husaidia kusambaza maji kwa ufanisi, hivyo kuimarisha ukuaji wa mimea na kuongeza tija katika kilimo cha kisasa.

Shamba lenye mmea uliokua vizuri, na bomba la maji linadhihirisha jinsi mfumo wa umwagiliaji unavyowezesha ukuaji bora wa mazao.

Shamba limepangwa mimea kwa ustadi, huku mabomba ya maji yakisambaza maji kwa usahihi kwa ajili ya kilimo endelevu ili kusaidia umwagiliaji wa mazao haya.

Twiga wamesimama kwa utulivu na huku wamezungukwa na miti mingi ya kijani kibichi na anga lenye rangi ya kuvutia, mandhari inayochochea uhifadhi wa wanyama pori na kuvutia watalii wengi.

Majani na miti mingi yenye rangi ya kijani kibichi yakivutia kwa pamoja na anga safi la kupendeza, jambo linaloimarisha uzuri wa mazingira na kutoa hewa safi kwa jamii.

Miti iliyo anza kunyauka ikizunguka milima chini ya anga la pendeza, ikichangia uzuri wa mazingira na kuhamasisha utalii pamoja na kulinda viumbe waporini.

Majani mengi yaliyoota kwa wingi yamezunguka maeneo ya kilima yakifanya mandhari ya eneo hili kuwa ya kuvutia na tulivu.

Majani marefu yameenea kwa wingi chini ya anga safi yenye rangi nzuri, yakikitoa mandhari ya kupendeza na utulivu wa asili.

Bwawa kubwa lipo kando ya barabara ya rami, huku mashamba na majengo yanaonekana kwa mbali, hii inapamba mandhari na kuhifadhi maji kwa matumizi ya kilimo na kuvutia wageni wanaopita.

Milima iliyofunikwa na theluji, ardhi kavu mimea wakatea na anga safi hali inayotoa mandhari ya kuvutia na kuonyesha uzuri wa mazingira ya asili.

Mawe makubwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri na kuzungukwa na miti mingi yenye rangi ya kijani kibichi, ili kuongeza uzuri wa mazingira na kusaidia kupunguza mmomonyoko wa ardhi.

Mto unaopita katikati ya ukiambatana na miti mingi pembezoni jambo linalochangia ubaridi na mandhari ya kuvutia katika eneo hilo na kuhifadhi mazingira asilia.

Mimea imechanua vizuri, mashamba makubwa yanaenea na milima inaonekana kwa mbali chini ya anga la kupendeza. Hii husaidia kuhifadhi hewa safi na uzuri wa mazingira.

Mlima wenye njia zinazokatiza na msitu mzito, hutoa mazingira mazuri kwa wanyamapori. Na husaidia kuhifadhi shughuli za utalii wa asili.

Eneo kubwa lenye miti mingi, mto na anga zuri linaongeza uhai na uzuri wa mazingira. Huku likichangia kuhifadhi hewa safi na kuvutia wageni katika eneo hilo.

Miti na majani mengi huku milima ikionekana kwa mbali, katika anga ya kupendeza ikiongeza uzuri wa mandhari na kusaidia kuhifadhi mazingira kwa kikazi cha sasa na kijacho.

Bwawa kubwa kando ya barabara ya lami ukiwa na miti mingi na anga ya kupendeza. Huchangia kuhifadhi mazingira na maji na pia huleta mandhari ya kuvutia inayoongeza afya na ustawi wa jamii.

Mto uliokatiza katikati ya miti mingi na miche michanga chini ya anga la kupendeza huleta uhai na uzuri wa asili huku ukihifadhi vyanzo vya maji na kuvutia wageni.

Ndege wengi wakiwa juu ya bwawa kubwa huku wakizungukwa na misitu na milima ya mbali chini ya anga ya kupendeza, huongeza uzuri wa mandhari na kusaidia kuhifadhi viumbe hai pamoja na kuboresha hewa safi.

Njia ya vumbi inapita katikati ya msitu wenye miti mirefu na anga safi ikitoa, mandhari ya kupumzika na ya asili.

Ardhi kavu yenye ukame inadhihirisha changamoto za mazingira na hitaji la uhifadhi wa rasilimali. Hii inaongeza ukosefu wa mvua za kutosha.

Barabara ya vumbi yenye miti mingi kando, na mlima ukionekana kwa mbali. Hali inayosaidia kuhifadhi mazingira, na kutoa hewa safi na kuvutia kwa watalii.

Pembezoni mwa njia ya vumbi miti mirefu na majani yameenea kwa wingi, yakidhihirisha mazingira ya kuvutia na yenye amani ikitoa mandhari ya asili.

Pundamilia wamesimama katika eneo lenye miti mirefu iliyochanua, ambayo hutoa kivuli makazi mazuri na kuchangia kuhifadhi mazingira pamoja na kutoa hewa safi.

Mtalii mmoja anapita katikati ya eneo lenye milima mirefu na yenye kuvutia, akifurahia mandhari na utulivu wa mazingira ya sehemu hiyo.

Milima yenye theluji imezungukwa na mimea iliyo imara na kuota kwa wingi. Hii huongeza uzuri wa mandhari na kusaidia kuhifadhi viumbe hai na mazingira.

Katika ardhi kavu, miti mingi imesimama imara, ikidhihirisha mazingira yenye utulivu na mandhari ya kuvutia.

Katika mandhari ya asili twiga yupo katikati ya miti mingi na majengo yaliyo mbali, akionyesha mchanganyiko wa nyama na mazingira.

Katika mazingira ya kupendeza barabara ya vumbi inaonekana wazi huku pembezoni pa njia ikiwa na milima mirefu, miti minene na majani mengi.

Majani marefu kiasi na mti mkubwa wenye kivuli pamoja na twiga wawili wakiwa wanakula majani, huku mlima ukionekana kwa mbali na anga lenye mandhari ya kupendeza. Hii huvutia wageni na kukuza utalii wa ndani.

Bwawa kubwa limezungukwa na miti mingi kando yake huku anga likiwa la kuvutia na lenye utulivu. Hii hudhihirisha mandhari ya asili ya sehemu hiyo.

Barabara ya vumbi inayokatisha kwenye miti mingi kando na milima ikionekana kwa mbali, hali inayosaidia kuhifadhi mazingira, kutoa hewa safi na kuvutia watalii.

Mbuzi wapo kwenye zizi lao wakila majani kwa utuli hali inayowasaidia kuwapatia lishe bora na kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama kwa mfugaji.

Mkulima anawapa majani mbuzi wawili waliopo ndani ya banda, jambo linalowapa lishe bora na kulinda afya yao hivyo kuongeza uzalishaji katika ufugaji wa mifugo.

Mizinga mingi ya nyuki iliyowekwa shambani kwa mpangilio na kuzungukwa na miti mingi, hali inayosaidia kuzalisha asali nyingi safi na kulinda mazingira yetu.

Katika banda mbuzi mmoja anakula majani mabichi, akidhihirisha uzalishaji mzuri wa ufugaji wa mifugo.

Mwanamke aliyevalia vazi maalumu analisha kuku wengi waliomo ndani ya banda kubwa, jambo linalosaidia kukuza uzalishaji wa nyama na mayai na kuongeza kipato cha familia kupitia ufugaji wa kisasa.

Mwanamke aliyoko ndani ya banda, akiwawekea bata wengi chakula, jambo linalosaidia kufuga kwa tija, na kuhakikisha upatikanaji wa mayai na nyama bora.

Vifaranga vingi wamewekwa ndani ya chombo, jambo linalorahisisha waangalizi na lishe bora hivyo kuongeza ufanisi katika ufugaji wa kuku

Kifungashio cha mbegu chenye picha na maandishi ya kampuni ya "royal seed", kinahakikisha ubora wa mbegu jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo cha mbegu.

Mimea imepandwa kwa mstari kwenye shamba, huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamepita katikati ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa wakati, hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao.

Mimea iliyopangiliwa vizuri shambani imestawi vizuri kutokana na umwagiliaji wa mara kwa mara unaotolewa kwa uangalifu, ukisaidia kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao.

Kifungashio cha mbegu chenye picha ya kabichi na maandishi ya kampuni ya "sidico" inahakikisha ubora wa mbegu jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo hiki.

Kifungashio cha mbegu chenye picha na maandishi ya kampuni ya "simlow seed" inahakikisha ubora wa mbegu, jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo cha mbegu.

Miche mingi iliyopangwa kwa ustadi mkubwa ndani ya banda kubwa hurahisisha utunzaji na kuchangia ukuaji bora wa mbegu, huku ikipata nafasi na mazingira bora ya kustawi.

Wakulima wanajikusanyia mahindi yaliyokomaa shambani na kuyahifadhi kwenye magunia maalumu kwa ajili ya mauzo. Hii husaidia kuhifadhi ubora wa mbegu na kuongeza uzalishaji wa mazao sokoni.

Mwanamke amesimama ndani ya duka lenye kuuza bidhaa za mbegu zilizopangwa vizuri katika rafu. Inasaidia urahisi wa kuchagua mbegu bora, jambo linalosaidia kuongeza mavuno na tija katika kilimo.

Ndani ya banda kubwa mimea imeandaliwa vizuri, na inakuwa kwa afya ikiwakilisha kilimo cha mbegu chenye kuleta mafanikio makubwa kwa wakulima

Miche mingi iliyopangwa kwa mpangilio ndani ya banda la kisasa, hurahisisha matunzo na usimamizi bora. Huku ikihakikisha mbegu bora na zenye afya.

Miche yenye mimea iliyochanua imepambwa kwa mpangilio ndani ya chombo maalum ikisaidiya kufanikisha upandaji mbegu kwa ufanisi ili kuweza kuvuna mazao bora.

Kifungashio cha mbegu chenye picha na maandishi ya kampuni "ROYAL SEED", kinahakikisha ubora wa mbegu, jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo cha mbegu.

Mbegu zilizowekwa kwenye miche na wakulima kwa mpangilio mzuri husaidia kulinda ubora wa mazao, na kuhakikisha mavuno yanaongezeka.

Kasha la rangi za kuvutia, lenye picha ya mmea na maandishi ya kampuni ya "EASEED", inaongeza uaminifu na kuvutia kwa wakulima kununua mbegu bora za kilimo.

Mimea imeota kwa mafanikio kwenye kifaa kilichojaa udongo, ikiwa imepangwa kwa mpangilio mzuri, husaidia uzalishaji wa mbegu bora sokoni.

Mimea imejipanga vizuri juu ya udongo, na mabomba ya maji yanapitishwa katikati husaidia umwagiliaji na kuongeza uzalishaji wa mbegu.

Kifungashio cha mbegu chenye maandishi ya kampuni, inahakikisha ubora wa mbegu jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo cha mbegu.

Kasha dogo lililochapishwa picha ya maboga na jina la kampuni ya eacdo linadhihirisha ubora wa mbegu jambo linalosaidia wakulima kuongeza mavuno kwa tija.

Kifungashio cha mbegu chenye picha ya kabichi na maandishi ya kampuni ya "EASEED", inahakikisha ubora wa mbegu, jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo cha mbegu.

Miche mingi iliyopangwa katika banda la kisasa kurahisisha matunzo na kukuza ukuaji wa miche kwa tija, hivyo kuongeza ubora wa mbegu za kilimo.

Mabanda mengi yaliyojengwa kwa mbao yamepangwa nje kwa mpangilio maalumu, yakitumika kwa kuhifadhi na kuhudumia wanyama katika huduma za mifugo.

Mbwa wawli wapo ndani ya banda maalumu, lililojengewa vizuri jambo linalosaidia kulinda afya yao na kuwapatia huduma bora za mifugo kwa uangalizi wa karibu kutoka kwa wataalamu.

Kipeperushi kimechorwa picha za mbwa na paka pamoja na wanyama wengine, kikiwa na rangi za kuvutia na maneno yanayoonyesha upendo na huduma bora katika zahanati hio.

Mabanda yaliyotengenezwa kwa ustadi kwa kutumia mbao na mabati, yanayotumika kama makazi salama kwa wanyama huku yakilinda dhidi ya mvua na hali nyingine za hewa.

Banda lililojengwa kwa mbao, linambwa wawili waliopo ndani hali inayosaidia kuwapa makazi salama na kudumisha afya bora kwa wanyama.

Nyani mmoja akiwa katika mazingira yake ya porini, akiwa na miondoko ya kawaida, yanayochangia utunzaji wa urithi wa wanyamapori na kuimarisha mfumo wa kisasa.

Mamba mkubwa akielea polepole juu ya mto, akiweka mazingira ya asili kuwa hai na kusaidia kuhifadhi, wanyama pori wa maji kwa ustawi wa kisasa.

Twiga amezungukwa na miti mirefu iliyochanua vizuri. Mandhari inayohifadhi maisha ya wanyamapori na kusaidia usawa wa mazingira katika eneo hilo.

Nyoka mkubwa akiwa chini ndani ya banda hali inayodhihilisha uwepo wa wanyama pori na umuhimu wa usalama wa mazingira ya wafugaji.

Twiga amesimama mbele ya uzio huku akizungumza na miti mingi mirefu, jambo linalodhihirisha umuhimu wa kutunza makazi ya wanyama pori na kuhifadhi mazingira yao ya asili

Mwanaume amemshika twiga kwa upendo, hii huonyesha uhusiano mzuri kati ya binadamu na wanyamapori. Jambo linalochangia utunzaji bora wa mazingira na ustawi wa wanyama hao.